Mashabiki wa Gor Mahia wamejaa hamasa mmoja akiwa ameshikilia scarf ya Gor Mahia juu kwa fahari. Rangi ya kijani na nyeupe zikipeperushwa angani. Mwingine amebeba taa ya jadi iliyowashwa.

Mashabiki wa Gormahia ambao walivalia sare zao za kijani kibichi walitembea baada ya ushindi na nyimbo pamoja na kupiga ngoma. Walipuliza vuvuzela pia.

Mbele ya mahakama ya rufaa, kundi la wa mawakili limekusanyika wakiwa wamesimama kwa utulivu na hadi, wakimsikiliza wakili mkuu, Kalonzo Musyoka anapuzungumza na wanahabari.

Mashabiki wa raga wakiongozwa na mwanamke aleyevaa bendera ya Kenya wanashangilia kwa sauti kubwa mwanamke huyo yuko mbele akipiga kelele za kehamasisha huku akiongoza umati.

Mikono miwili nyeusi ilikua ikisalimiana katikati ya duara jekundu ambalo lilikuwa sehemu ya nembo iliyokuwa imeandikwa tuko pamoja, nembo ya umoja.

Shabiki mmoja wa kiume wa mchezo wa ragaa ameketi katikati ya mashabiki wawili wakike, wote wakionekana na furaha tele, uso wa shabiki huyo umechorwa kwa rangi za bendera ya kenya nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe.

Mashabiki wa tusker FC wamevalia jezi ya manjano wakaijitokeza kwa Wingi uwanjani kushangilia timu yao pendwa. Wamejaa hamasa kuimba nyimbo za kushangilia kwa sauti ya pamoja.

Wanamichezo watatu wa Kenya wanasimama kwa furaha uwanjani, baada ya ushindi mkubwa. Wamevaa sare za riadha zenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Kila mmoja, ameinua jozi ya viatu vyao juu kwa mikono.

Justin Muturi anakagua kituo cha huduma huku akizungumza na mfanyikazi aliyevaa sare rasmi wakisimama karibu na dawati la kuhudumia wateja akionekana mwenye makini na Nia ya kuelewa hali halisi ya utoaji huduma kwa wananchi.

Wanaume kadhaa wanakimbia kwa furaha wakishangilia, mmoja wao akiwa ameinua bango lenye maandishi ya Raila Kalonzo 2017 furaha na msisimko inaonekana wazi kwenye nyuso zao

Maafisa wa serikali ya Kenya waklionekana katika ofisi za Huduma centre, kukagua utoaji wa huduma kwa wananchi . Walikuwa wamevalia suti kali na waziwazi kuwa nadhifu wa hafla hiyo.

Timu ya raga imekusanyika kwa furaha huku wakishikilia tuzo ya kipekee sanamu ya tembo wawili wakiwa wamesimama wakiigiza kucheza na kushikana kwa mifupa ya midomo yao.

Mashabiki wengi wa AFC Leopards walionekana wakimiminika uwanjani, huku wakishabikia timu yao kwa vishindo na kelele kuu. Walikuwa na nguo zao rasmi zenye rangi ya samawati na nyeupe.

Maafisa wa serikali walikua tayari kuwahudumia wakenya afisini pale Huduma centre, kila mmoja alijiweka kwenye sehemu yake huku wote wamevaa barakoa.

Watu wanne wako ofisini wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato wakitazama kwa makini kile kinacho onyeshwa kwenye skrini mmoja wao ameketi akiendesha laptop huku mwingine wawili wakiwa wamesimama karibu.

Mwanaume aliyevaa suti, anatoa hotuba kwa furaha, huku akiwa ameshikilia kipaza sauti katika hafla ya mahakama ya juu Milimani. Uso wake kumejaa bahasha na mikono yake ikiashiria misisimko. Akihutubia hadhira kwa kujiamini.

Mashabiki wameketi kwenye viti vya uwanja wakizungumza kwa furaha na msisimko kabla ya mechi kuanza baadhi wanacheka wengine wakibadilishana maoni kuhusu timu zao pendwa.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kusubiria wakihudumiwa chini ya mahema. Mahema haya yamewekwa kwa mpangilio mzuri. Yakitoa kivuli kwa wananchi wanaotafuta huduma mbalimbali kutoka kwa watumishi wa Huduma Center.

Pasipoti ya Kenya ya zamani na pasipoti mpya, zimewekwa juu ya meza kwa mpangilio unaonyesha tofauti kati yao. Pasipoti ya zamani ina jalada la bluu iliyochuja huku pasipoti mpya ina dhahabu iliyowazi zaidi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanajifurahisha wakifanya mazoezi ya kupasha moto kupitia jogging huku wakiwa wamevalia sare zao za bulu wanaonekana wenye hari wakitabasamu na kuzungumza huku wakikimbia kwa mduara uwanjani wakijiandaa kwa mechi.

Mchezaji wa mpira wa miguu anasherehekea bao kwa furaha. Mikono yake ameiweka wastani. Uso umejaa tabasamu huku anakimbia kuelekea upande wa mashabiki.

Mfanyakazi wa ofisi ya serikali anahudumia watu waliopanga foleni kwa utaratibu. Kila mmoja akisubiri zamu yake kwa uvumilivu mfanyakazi anazungumza kwa heshima na mteja aliye mbele yake.

Maafisa wa serikali wameketi kwenye madawati yao ndani ya kituo cha Huduma Center kila mmoja akiwa na kompyuta na stabadhi mezani, mmoja wao anahudumia mwananchi kwa utaratibu.

William Ruto anasaini hati rasmi huku mkewe Rachael Ruto akiwa ameketi karibu naye kwa utulivu majaji kadhaa waliovaa mavazi rasmi ya mahakama wamesimama kwa heshima wakishuhudia tukio hilo.

Takataka zimetapakaa juu ya ardhi kavu na iliopasuka. Zikiwa na mchanganyiko wa plastiki, karatasi na mabaki ya chakula. Mandhari inaonyesha athari za utupaji taka kiholela.

Mashabiki watatu wa Gor Mahia, wamesimama kwa fahari. Wakiwa wamevalia jezi za Sport-Pesa. Wakionekana kuwa na hari na mshikamano mkubwa. Mavazi yao na msimamo wao wa pamoja, vinadhihirisha uzalendo wao kwa Gor Mahia.

Vitambulisho vingi vipya vya taifa vimepangwa kwa mafungu na kufungwa kwa kutumia rubber band vimewekwa juu ya kisanduku cha chuma kilichoko mezani kila fungu lina kadi kadhaa.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kungojea katika ofisi za mamlaka ya bandari ya Kenya wengi wao wakiwa na nyuso za kuchoka na kutokuwa na subira wakisubiri zamu yao kuhudumiwa.

Watu wengi wameketi katika eneo la dawati la taarifa huku wakisubiri kuhudumiwa, na miongoni mwao kuna mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya waridi kuanzia kilemba kichwani hadi nguo zake za chini.

Wanariadha wa mbio za mita mia moja wanashindana kwa kasi ya juu huku wakishangiliwa kwa nguvu na mashabiki walioko uwanjani. Kila mmoja wao anaonyesha juhudi kubwa na nguvu nyingi katika kukimbia.

Mfereji wa majitaka umekwisha chimbwa kando ya barabara. Maji ya rangi ya kahawia yakitiririka taratibu ndani yake. Udongo uliochimbuliwa inaonekana pembeni.

Justine Muturi amesimama ndani ya kituo cha huduma senta akitazama kwa makini sikirini kubwa iliyowekwa juu ukutani huku maafisa wakieleza na kutabasamu ,mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Baada ya mechi kumalizika Wanakandanda walitembea pamoja huku wameinua mikono juu na kupiga makofi ishara ya kuonyesha shukran kwa mashabiki

Maafisa wanaketi kwenye madawati yao ndani ya Huduma senta kila mmoja akiwa na kompyuta mbele yake wanahudumia wananchi kwa ustadi na kasi wateja wanasubiri kwa utulivu kwenye foleni.

William Ruto na Martha koome wamesimama mbele ya umati wa watu, wakiwa na tabasamu nyusoni. Ruto amevaa suti rasmi na Koome akiwa kwenye mavazi ya heshima ya majaji. Wakionekana katika hali ya furaha na umoja.

Mashabiki wa Gormahia wanakimbia barabarani kwa furaha, wakiwa wamevali jesi za kijani na nyeupe, huku wakiimba nyimbo za kushangilia timu yao, nyuma yao kuna matatu iliyo jaa kupita kiasi na mashabiki wa Gormahia.

Wachezaji wa Mathare united wanasherehekea bao lao kwa furaha kubwa kwenye uwanja wa dandora , baadhi yao wamekimbilia kona ya uwanja wakikumbatiana na kuinua mikono juu .

Watu waliovaa fulana za polo za rangi ya kijani na nyeupe, wamesimama na wengine kuketi, kwa mtindo wa picha ya pamoja mbele ya jengo la Judiciary Tribunals . Ambalo pia lina rangi ya kijani na maandishi meupe.

Timu ya wasichana wa umri mdogo wa mpira wa miguu wanapiga picha ya pamoja wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi, wanasimama kwa mstari mmoja , wengine wakichuchuma mbele huku wengine wamesimama nyuma.

Mchezaji mmoja anakimbia kwa kasi akiwa na mpira huku mwingine akimfukuza kwa juhudi kubwa kumzuia. Wote wawili wako uwanjani wakionyesha ari ya ushindani na nguvu za kimwili.

Bi Helene Rafaela Namisi anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi karibu na kipaza sauti chake akihudhuria mahojiano rasmi ya kuwania nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Anaonekana mtulivu na mwenye kujiamini.

Rais William Ruto anasimana kwa msimamo dhabiti, huku akiapa kwa kuashiria uaminifu kwa taifa. Akiwa ameshika Bibilia mkononi, mke wake Mama Rachel Ruto anasimama pembeni kwa heshima na utulivu.

Mwanaume mmoja katika kituo cha huduma anawahudumia watu wawili walioko mbele ya dawati lake wakizungumza naye Kwa makini huku wakitoa nyaraka, pempeni yao watu wengine wawili wameketi kwenye viti vya kungojea.

Rais William Ruto, jaji mkuu Martha Koome na speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamesimama bega kwa bega kwenye hafla rasmi kuhusu hali ya mahakama. Wote watatu wanatabasamu kwa heshima wakishikilia hati tatu mbele yao.

Pasipoti kwenye meza ziko tayari kukusanywa, zimeunganishwa kulingana na herufi za alfabeti. Zina rangi ya bulu.

Wanasiasa, mawakili na majaji walikuwa nje ya mahakama kuu, wakiwa na furaha na tabasamu kwenye nyuso zao. Waliongozwa na jaji mkuu Martha Koome ambaye alikuwa na hati muhumu mikononi mwake.

Mwanamke aliyevalia rasmi anazungumza kwa kujiamini kwenye kipasa sauti wakati wa kikao cha tume ya huduma za mahakama. Huku nembo ya Citizen tv ikionekana pembeni ya screen . Ameegemea mbele kidogo akieleza hoja zake mbele ya jopo.

Rais william Ruto alishangilia pale kiwanjani pamoja na kiongozi wa FKF. Kando yake kulikuwa na aliyestaafu waziri mkuu Raila Odinga nyuma yake kulikuwa na Dennis Itumbi.

Kumekuwa na halaiki kubwa ya watu, watoto wadogo kwa watu wakubwa waliokuwa wamefurika uwanjani na kujaa, mmoja alionekana akipiga picha mwingine waliobeba bango uliosema AL-AZIZIA FC.

Timu ya kandanda ya KDF inafanya mazoezi ya joto kabla ya mechi wakiwa wamevalia mavazi mekundu ya michezo yanayoendana na rangi za kikosi, wachezaji wanaonekana kufanya mazoezi ya kunyoosha viungo.

Jaji mkuu Martha Koome anatoa hotuba kwa msisimmuko na nguvu akionekana kuwasiliana kwa ujasiri na umakini mkubwa mbele ya hadhira , amevalia vazi la kitenge la kupendeza linaloangazia utambulisho wa kiafrika.

Rachael Shebesh akiwa mbele ya watu wengi amenyosha kidole cha mkono wa kushoto akieleza jambo kwa msisitizo uso wake unaonyesha hisia za kujiamini na msimamo thabiti.

Timu ya raga kwa kweli ina mashabiki wengi, walijaa na kufurika pale uwanjani , wengi walivalia shati za kuonyesha uzalendo wao. Mmoja alisimama huku amebeba pombe.

Dawati la habari lina wafanyakazi wawili walioketi tayari kuhudumia wateja katika kituo cha huduma . Ukumbi mzima uko mtulivu na hauna watu ukiashiria kuwa ni mapema asubuhi.

Tovuti ya SCC BLOG inaonyesha picha ya mahakama ya juu ya Kenya huku ukurasa huo ukiwa na maandishi yanayohusiana na maswala ya LGBTQ+ . Jalada linaonekana liki jadilli uamuzi wa kisheria.

Mashabiki wa AFC Leopards. Wameinua mikono yao juu kwa pamoja. Wakiwa wamevalia jezi za timu yao za rangi ya buluu na nyeupe. Wakionyesha shangwe na mshikamano mkubwa.

Watu wengi sana walikuja kusahiliwa ili kupata huduma bora, foleni zilikua ni nyingi. Foleni moja ilitoka kwenye hema na kuenda ata nje, pale kulikua na mtu aliyewashugulikia.

Aliyekua waziri, Justin Muturi, alikuwa anamsikiliza msimamizi wa wafanyikazi pale huduma senta alipoizuru ili kuikagua kazi ambayo walikua wanafanya.

Martha Koome ameketi mbele ya Tume ya huduma za Mahakama akisikiliza kwa makini huku kipaza sauti kikiwa mbele yake. Uso wake unaonyesha umakini na utulivu, ishara ya kujitayarisha kujibu maswali.

Michael Olunga ameonekana akiwa na mpira miguuni. Anadhibiti kwa ustadi mkubwa katikati ya wachezaji wanne wa timu pinzani waliovaa jezi ya manjano. Uso wake umejawa na umakini.

Wateja wameketi kwenye sehemu ya kusubiri katika kituo cha huduma centre wakisubiri kuhudumiwa. Mmoja wao mwanamke aliyevaa mavazi ya kawaida amemshikilia mtoto mchanga mikononi mwake kwa uangalifu.

Wachezaji wa mpira wa wavu wamepaa juu kwa wakati mmoja wakinyosha mikono yao ili kuzuia mpira uliopigwa kutoka upande wa pili wa wavu. Huku wakionyesha umoja na ustadi mkubwa wa kuruka na kupangilia vizuizi kwa ufanisi.

Rais William Ruto anapokea hati rasmi kutoka kwa jaji mkuu Martha Koome , katika hafla ya hadhi ya kitaifa. Wawili hao wamesimama uso kwa uso. Ruto akiwa na tabasamu la shukrani huku akiinua mikono kupokea hadhi hiyo kwa heshima.

Mwanaume na mwamke wamesimama upande mmoja wa kaonta wakihudumiwa na mwanamke mwingine aliye upande wa pili wa kioo ndani ya kituo cha Huduma Center .Wote wanaonekana wakiwa makini kusikiliza.

Timu ya mpira wa vikapu inainua kombe juu kwa shangwe na furaha. Wachezaji wakipiga kelele za ushindi. Kombe linang'aa juu ya vichwa vyao huku mikono mingi ikishika kwa pamoja.

Jaji mkuu Martha Koome anatua hutuba kwa furaha amesimama kwenye jukua lenye limepambwa rasmi amevaa mavazi ya heshima ya majaji na uso wake umejaa tabasamu.

Millicent Omanga hufanywa kampaini kwa kutoa jaketi za kiakisi ambazo zina jina lake, kwa waendesha pikipiki. Pia, anatoa miavuli ambayo ina jina lake, kwa wafanya biashara wadogo.

Mchezaji anaruka juu kwa nguvu, huku akiangalia mpira wa juu na kwa ustadi anaupiga kwa kichwa katikati ya mechi. Mwili wake uko hewani, mikono imetandazwa kwa usawa ili kudhibiti mwendo.

Shabiki mmoja amefunga bendera ya Kenya mabegani mwake aking'ara kwa uzalendo na hamasa kuu yeye ndiye anayewaongoza mashabiki wenzake kwa sauti kubwa katika nyimbo na vifijo vya kuishangilia timu ya taifa.

Wanawake wanacheza mpira wa vikapu Kwa ari na ushindani mkubwa. Mmoja anakimbia kuelekea kikapuni huku anafuatwa na wengine ,wamevaa sare tofauti kuonyesha timu wanazochezea.

Mchezaji wa kike wa mpira wa vikapu anamkabili mpinzani wake katika harakati kali za mchezo. Amejiinua kidogo ameinua mkono wake mmoja juu kwa lengo la kuzuia mpira.

Uhuru Kenyatta na David Maraga wamesimama nje ya jengo la mahakama, wakizungumza kwa utulivu. Wote wawili, wamevaa suti rasmi. Uhuru akiwa na tai ya rangi samawi na Maraga akiwa kwenye mavazi ya jaji.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wananguka chini kwa pamoja huku wakigombea mpira kwa nguvu. Mikono yao imekunjwa na macho yao yameelekezwa chini.

Mwanaume mmoja, amepaa angani, akifanya kuruka kwa urefu. Mikono yake ikiwa imeelekezwa mbele, kichwa kikiwa chini na miguu imejikunja kuelekea mbele, akielekea kutua kwenye mchanga.

Hakimu mkuu Martha Koome aliapishwa baada ya kuchaguliwa alibeba bibilia huku mkono wake wa kulia kulikuwa na afisa mmoja wa serikali na mkono wake wa kushoto kulikuwa na msajili nyuma yake kulikuwa na bendera nne.

Timu iliyo na sare za kijani na manjano inasherehekea kwa furaha baada ya kushinda. Wakinyanyua kombe juu kwa mikono huku wakipiga kelele za ushindi. Miongoni mwao mtoto mmoja anainua mpira wa manjano juu kwa bashasha.

Rigathi Gachagua, anapigwa picha ya alama za vidole, katika kituo rasmi. Akiwa ameketi mbele ya mashine ya kisasa ya uchukuaji wa alama za vidole.

Watu wawili wameketi mezani wakijaza fomu. Nyuma Yao kuna ukuta wa mabati. Mbele Yao watu watatu wamesimama wakisuburi kuhudumiwa. Maandhari inaonyesha eneo la huduma.

Mwanaume aiyevaa suti ya bluu ameketi akisubiri kwenye kituo cha huduma center, mkononi anastakabadhi na hati mbalimbali akiwasubiri kuhudumiwa, mazingira ya kituo yanaonyesha shuguli za kawaida .

Wachezaji wanamfuata mchezaji aliyefunga bao kuelekea kona na hata zaidi ya uwanja wa mpira. Uwanja mzima umejaa mashabiki kwa kiwango cha juu wakishangilia kwa nguvu.

Mchanga uliinuka baada ya mwanariadha kuangukia pale uwanjani, uwanja ulikua umerembeshwa na rangi ya bendera ya Kenya.

Shabiki mmoja anapuliza vuvuzela kwa nguvu huku akiwa amezungukwa na mashabiki wengine waliovaa jezi za timu yao wakishangilia kwa furaha na mikono juu. Uso wake umejaa shauku na hamasa ya mchezo.

Mwanariadha wa Kenya akiruka juu kwa ustadi katika mashindano ya kuruka juu kwenye uwanja wa michezo wa humu nchini akiwa angani mwili wake umejikunja kwa ustadi akielekea kushuka kwenye mchanga llaini uliotandazwa kwa ajili ya kutua.

Watu wengi sana waliniminika kwenye uwanja mkuu, walikua na furaha huku wakionyesha uzalendo kwa kubeba bendera ya Kenya na kuipeperusha hewani.

Wachezaji wa Afc Leopards wamesimama kwa mduara uwanjani, wakizungumza kwa makini kabla ya mechi kuanza, wakiwa wamevalia sare zao rasmi za timu. Wanatia moyo, kupanga mbinu na kuhamasisha kwa ari ya ushindi.

Rais WILLIAM RUTTO anawasalimia kina mama kwa kuwapiga mikono huku akiwa na tabasamu la furaha uzoni. Umati wa watu waliojaa shauku wananyoosha mikoni kumfikia wakionyesha furaha na amaza kubwa .

Jaro soja amesimama mbele ya mashabiki wengine akiwa amevalia sare yake maalum anayojulikana kuvaa kila mara mechi za Gor mahia. Amebeba skafu nyeupe iliyoandikwa we now need mancity akionyesha uzalendo na mzaha kwa timu yake.

Wafanyi kazi wa serikali walikusanyika ukumbini Huduma Centre na kuketi pale, walikua wanamsikiliza msimamizi wao ambaye alizungumza nao.

Koome, Righathi,,Ruto, Mwilu na Maraga wamesimama pamoja wakipiga picha pamoja Ruto na Maraga wanaangaliana kwa tabasamu kanakwamba wanakumbuka tukio la awali.

Eneo la kusubiri katika kituo cha Huduma linaonekana kuwa tupu lakini wafanyakazi wakituo hichi, wanaendelea kuhudumia wateja watatu kwenye kaunta. Mazingira ni safi na utulivu na huduma unaendelea kwa utaratibu bila msongamano.

Uhuru Kenyatta anaapishwa rasmi huku akiwa ameshikilia bibilia akwa mkono wa kulia akitoa kiapo cha uaminifu kwa taifa. Pembeni yake mkewe Margaret Kenyatta anamtazama kwa fahari na utulivu akishuhudia tukio hilo la kihistoria.

Afisa wa polisi mwanamke aliyevalia sare rasmi anahudumiwa kwa furaha na mfanyikazi wa Huduma Centre. Wote wawili wanatabasamu wakibadilishana maneno kwa heshima na urafiki huku kompyuta ikiwa mbele yao mezani

Mashabiki wanne wa Gor mahia wanawake wanatembea pamoja huku wakizungumza kwa furaha. Wawili kati yao wamevaa jesi nyeupe za Gor mahia huku mmoja akiwa na jesi ya kijani kibichi, rangi ya jadi ya timu hiyo.

Rais William ruto anawasalimia majaji waliopanga mstari nje ya majengo ya mahakama. Wote wanaonekana na tabasamu na heshima huku wengine wakitazama kwa makini tukio hilo.

Watu wamekusanyika kwa ajili ya kampeni za PNU. Kila mmoja akiwa ameshika bango lenye ujumbe wa chama hicho. Baadhi ya mabango yana maandishi ya PNU yenye rangi ya buluu. Umati huo unaonekana wenye shauku na hamasa.

Gavana Evans Kidero na rais Uhuru Kenyatta waliandamana kutoka kwenye ukumbi wa jiji . Rais alivaa tai nyekundu na gavana hakuwa na koti .

Raila anapigwa alama za kibayometriki pia huku akielekezwa na afisa wa uchaguzi. Ameweka kidole chake kwenye mashine maalum ya kisasa, huku afisa huyo akimwelekeza kwa makini kuhakikisha kila hatua inafuatwa ipasavyo.